Bustani ya mboga inayotumia mfumo wa kilimo cha kisasa unaoitwa hydroponics . Mboga za majani hasa lettuce zimepandwa ndani ya mitungi mikubwa ya plastiki iliyojaa maji na virutubisho maalum. Mimea hii inaonekana kuwa na afya nzuri na imestawi vizuri bila matumizi ya udongo. Mfumo huu ni mzuri kwa meneo yenye ardhi haba au mjini.

Mfumo wa hydroponic ukiwa unafanya kazi ikionyesha mizizi ya mimea ikining'inia ndani ya maji yenye virutubisho. Mizizi inaonekana nyeupe na yenye afya ikionyesha ukiaji mzuri. Kikapu cheusi cha mesh kimeshikilia mimea. Maji yanaonekana yakibubujika ikionyesha mzunguko wa virutubisho na hewa wa mfumo wa hydroponic .

Mazingira ya kilimo yanayothibitiwa, labda kwa kukuza boga za majani. Vitanda kadhaa inayoinuliwa juu imejaa mitusi au boga kama izo zenye afya, mimea inaonekana kukuzwa vizuri ikionyesha mfumo bora wa kilimo. Juu kuna muundo rahisi wa miti wenye vitambaa vya bluU na majano, pengine kwa ajili ya kivuli au umwagiliaji, paa ni ya wazi likiashiria kilimo cha kisasa kilichopangwa.

Chafu cha kilimo cha kisasa chenye mimea mimea mingi ya mboga na majani yaliyopandwa katika mfumo wa hydroponic . Kuna aina mbili za saladi zilizopandwa, saladi ya kijani kibichi na nyingine yenye majani mekundu. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana ukisambaza maji yenye virutubisho kwa mimea kupitia mabomba.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mashimo yaliyochimbwa kwenye mabomba meupe. Mabomba hayo yamepangwa kwa usawa, yakiundwa safu za mimea zinazozukwa. Kila shimo lina mimea mdogo wenye majani ya kijani kibichi. Mfumo huu unatumia maji yenye virutubisho mingi badala ya udongo.

Bustani ya haidroponiki , ambapo mimea ya letusi inakuwa kwenye mabati, yaliyopangwa kwa safu. Mabati yamejaa changarawe, yanayotumika kuwa sehemu ya kukuza mimea. Hiyo mabati kuna mimea mingi ya letusi yenye rangi ya kijani kibichi na baadhi yenye rangi ya zambarau. Nyuma kuna mimea mengine na kiti, ikionyesha mazingira ya shamba ndogo.

Bustani ndogo iliyoinuliwa iliyojengwa kwa mbao. Ndani yake kuna mimea mingi ya kijani kibichi na umekua vizuri. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa ndani ya bustani kuonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo kidogo. Nyuma kuna ukuta wa matofali na pipa la kuhifadhi maji. Bustani unaonekana kuwa na afya na imepangwa vizuri.

Shamba kubwa la mboga labda kabichi zilizopandwa kwa safu ndefu, mbele kuna mimea yenye majani mengi, huku nyuma kidogo mimea mingine inanyunyiziwa maji, mbali zaidi kuna majengo yanaonekana kama ghala au nyumba za wafanyikazi.

Mashine kubwa ya kuvunia ya rangi ya manjano ikiwa inavuna mazao shambani. Inabeba jina newholand na Kuna watu wawili wanao endesha wakisimamia mashine hiyo. Shamba limejaa mazao yaliyoiva tayari kuvunwa na sehemu iliyo kwisha vunwa inaonekana wazi.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vikiwa vimetawanyika ardhini au kwenye sehemu kubwa. Mkono mmoja unaonekana ukirusha baadhi ya vitunguu hivyo kwenye kreti ya bluu iliyojaa vitunguu vingine na lingine linaonekana kuwa sokoni au ghala ya kuhifadhi mazao.

Shamba kubwa la uyoga biashara. Uyoga wa rangi ya kahawia umestawi kwa wingi kwenye sakafu. Na pia kwenye rafu za chuma zenye ghorofa nyingi. Picha inaonyesha kilimo cha uyoga, kinachofanywa ndani ya jengo, katika mazingira yaliyothibitiwa.

Kundi la wakulima, wengi wao wakiwa wanawake wakifanya kazi shambani chini ya jua kali. Wanatumia zana za jadi kulima na kutunza mimea iliyopandwa, ambayo inaonekana bado kuwa michanga na kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa mwekundu. Nyuma yao kuna miti na miundo fulani labda minara ya mawasiliano.

Shamba kubwa la kuku, liliyojaa maelfu ya kuku weupe, labda wanyama wakiwa wametawanyika kwenye sakafu. Kuku hawa wako ndani ya jengo refu lenye nguzo mifumo ya uwekezaji hewa juu. Mifumo ya malisho na maji inaonekana ikiendelea kwenda safi. Kituo chakula kinamaji kwa kuku.

Safu ya nyumba za kitaalum zimefunikwa kwa plastiki nyeupe zikiwa zimepangwa kwa mstari mrefu katika eneo la kilimo. Mbele yake kuna mashamba yenye mimea midogo. Nyuma kuna milima na anga lenye mawingu ikiashiria kilimo cha kisasa au cha biashara.

Ng'ombe kadhaa, wengi wao kahawia na weupe, wakila chakula kutoka kwenye eneo maalum. Wamefungiwa kwenye vizuizi vya chuma vinavyoruhusu vichwa vyao pekee kufikia chakula. Ng'ombe wanaonekana wenye afya na wako kakita banda la kisasa.

Watu wawili wa kiume ndani ya greenhouse wakiangalia mimea iliyokuwa katika mistari mirefu. Wote wamevalia nguo za kawaida na mmoja wao anaononekana akiwa anachunguza mimea kwa makini. Mimea imefungwa kwa kamba ikionyesha kuwa inalelewa kwa utaratibu na usaidizi, Greenhouse yenyewe ina muundo wa chuma na plastiki nyeupe ikitoa mazingira imedhibitiwa kwa mimea.

Zizi la ng'ombe wengi wao wakiwa wa rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wamefungwa kwenye vibanda vya kulisha. Ng'ombe hawa wamepangwa kwa mistari mirefu na vichwa vyao vinatoka nje ya vizuizi. Wakila au wakisubiri kulishwa kutoka kwenye hori. Mazingira yanaonekana kuwa shamba la kisasa la ng'ombe likiashiria uzalishaji wa maziwa au nyama.

Kundi kubwa la vifaranga wadogo, wengi wao wakiwa weusi na wachache wakiwa weupe au manjano. Wametawanyika kwenye sakafu iliyofunikwa na maranda ya mbao. Vifaranga hawa wamekusanyika karibu na vyombo vyeupe vya ukunywaji maji, ambavyo vimeandikwa chicken drink . Mazingira inaashiria kitalu cha kuku au shamba la kufuga kuku, ambapo vifaranga wanatunzwa katika hatua zao za mwanzo wa maisha.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba la mboga. Bomba refu jeusi linapitia katikati ya mimea midogo michanga. Kwenye bomba hilo kuna pua ndogo nyekundu inayomwagilia maji kwneye mimea ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji.

Shamba ndogo lililopangwa vizuri, linalotumia teknolojia ya kisasa ya kilimo, mistari ya mimea midogo unaonekana likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone, maarufu kama drip irrigation mfumo huu unajukumu muhumu la kuhifadi maji na kupelaka maji moja kwa moja kwenye miziz ya mimea . Udongo unaonekana kuwa na rotufa kuashiria uwakilishi mzuri wa shamba.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na mimea michanga iliyopandwa katika mistari iliyopangwa vizuri. Kila mstari wa mimea una bomba nyeusi refu lililoendesha maji kwa njia ya matone, kuonyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa huru na una matope, unaashiria kwamba umenyunyiziwa maji.

Shamba kubwa la kilimo yenye mistari mirefu ya mimea, midogo, udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia, na umelimwa vizuri, ukiwa na vijito vidogo kati ya mistari ya mimea. Katikati, kuna bomba jeupe, refu, lililojaa ardhini, likionyesha matumizi wa mfumo wa umwangiliaji. Mimea imepandwa, kwa mpangilio mzuri, ikionyesha umakini, katika kilimo.

Shamba kubwa lililolimwa ambapo mchanga umepandwa katika mistari mirefu kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone unaonekana vizuri. Kuna mbomba meusi yakiwa yamewekwa kando ya mistari ya mimea ili kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo unaonekana kuwa mkavu na wenye rangi ya kahawia. Kwa umbali watu wachache wanaonekana wakifanya kazi shambani ikionyesha shughuli za kilimo.

Mfumo lenye mimea iliyopandwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi, ukiwa na mabomba meusi yaliyolala chini na kupitisha maji kwa mimea. Baadhi ya maeneo yametandikwa plastiki nyeusi labda kuzuia magugu, na kuhifadhi unyevu wa udongo. Udongo unaonekana kuwa mchanga.

Shamba kubwa lenye mimea michanga inayoonekana kuwa nyanya iliyopandwa katika mistari mirefu. Kila mmea umeshikiliwa na miti mirefu ikiashiria kuwa mimea hiyo imefungwa ili kusaidia ukuaji wake. Mifumo ya umwagiliaji wa matone inaonekana wazi, ikiwa na mabomba meusi yanayoendesha kando ya mistari ya mimea. Udongo unaonekana kuwa mwekundu, jambo la kawaida katika maeneo mengi ya kilimo nchini Kenya.

Shamba lililolimwa kwa safu na mimea midogo ikianza kuota. Mifumo ya umwagiliaji imewekwa kati ya safu, na maji yanaonekana yakijaa kwenye mifereji. Udongo unaonekana kua na unyevunyevu mwingi, labda kutokana na umwagiliaji. Nyuma miti na kichwa cha tangi la maji vinaonekana, likionyesha mazingira ya shamba la kilimo.

Shamba kubwa lililoandaliwa vizuri kwa kilimo, lenye udongo mwekundu. Mistari mirefu na miche mirefu au chupa zimepandwa ka mpangilio ukiashiria mwanza wa msimu wa kilimo. Mfumo wa umwangiliaji wa matone unaonekana na mabomba meusi yakiwa yame tandanzwa ardhini kando ya vistari na mimea yakipitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi. Pale kidogo kuna miti michache minene na mimea myengine kuonyesha mazingira ya mashambani.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri lenye mistari mirefu a mimea midogo pengine maharagwe ama amazao mengine a nafaka. Udongo una rangi ya kahawia na umelimwa kwa usawa. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana, mabomba meusi yakiwa yametandazwa kando ya mistari ya mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mimea ina mijani ya kijani kibichi na inaonekana kujua vizuri.